Viatu hivi vinaonekana kuwa ni viatu vizuri tena saidi. Pale ambapo unaweza kuona imepangwa kwenye laini na ni mengi tena, ili mwenyewe apate pesa na kujiinua kwnyw kihashara zingine na apate pesa zaidi.

Michongo haya yamechongwa na mwenyeji ili watu waje waone na inavutia zaidi kuwa hamna mtu ambaye anachonga chonga michongo hizi kwa kila aina kama mtu huyu na ina pesa zaidi kuwa anaweza kuuza michongo haya.

Pesa hizi inaonekana kuwa pesa mingi zaidi kwa sababu yamejaa kwenye kiumbo hiki na pesa hii ina manufaa zaidi kuwa ni shilingi ishirini na shilingi kumi ambapo yanaweza kusaidia mtu sana kununua kitu ama kwa mahifadhi yote aliyotaka.

Wanawake hawa wanafanya kazi yao kama kila siku ili kuridhika na pesa ambao watapata na wanauza vyakula mahindi, ndizi, viazi tamu, machungwa na mboga na kadhalika ili kupata riziki yao.

Viatu yamepangwa na inakaa ni viatu yanauzwa kwenye Darling, na viatu haya yanakaa ni viatu yanavutia macho ya wananchi zaidi. Na inakaa ni viatu nzuri nzuri zaidi, ina manukato zaidi kuwa mtu anavaa viatu ili asichafuke ama asipate madhara yeyote kwenye chini na...

Gari hili lina kioo la nyuma pale ambapo kio hili umuhimu tena saidi, inasaidia dereva kuona gari lingine ambalo linamfuata kwenye nyuma yake ili pasipatikane na ajali kwa urahisi na kila saa.

Gari hili linaonekana kua ni gari jipya zaidi, kwa sababu ya nambari iliyoonyeshwa pale nyuma. Na imesimama nje ya nyumba kubwa zaidi na nyumba hili linaweza kua ni nyumba ya wageni na nyumba unaweza kulala kama ambapo umechelewa kuenda mahali kwako.

Gari hili ni gari nzuri tena zaidi na linaonekana kuwa gari safi na gari hili linatumika kubeba abiria kutoka eneo moja hadi eneo lingine kusafiria na kubeba mizigo na pia ina dhamana tena zaidi , inasaidia watu .

Kwenye jikaratasi hili unaweza kuona kuna kampuni ya Kopa Kopa pale ambapo unaenda unakopa pesa kisha unalipa baada ya miezi kadhaa au ulipe mwezi baada ya mwezi pesa kidodo kidogo na ina manukato mengi zaidi kwa sababu unaenda unakopa kisha unatumia pesa uliyokopa kwa biashara yako

Vyakula hivi vinaonekana Kuwa ni vyakula ambavyo vimetolewa kwenye shamba ili kuletwa Na kuuzwa kwenye kibanda cha mama ,alafu vyakula hivi vinaonekana Kua ni vyakula vitamu zaidi pale unaona Kuna viazi na viazi matamu na zimeekwa kwenye mikebe...

Kibanda hiki kinaonekana kuwa ni kibanda nzuri na pale ambapo unaweza kupata vyakula utakacho. Pale unapata mahindi na mananasi na pia parachichi pale ambapo. Ina manufaa tena zaidi unaweza kwa vile tunaweza kula na kushiba.

Soko hili limaonekana kuwa soko la watu wanaotia bidii kwenye maisha yao, pale ambapo naona kwenye picha hili kuna gari ya kutembeza mayai. Kuna magari ambapo yanapita kando kando na nguo ambapo yanauzwa kwenye mazingira safi, na kuna manufaa mengi na pia kupata pesa.

Kibanda hiki inaonekana ni kibanda nzuri tena zaidi pale ambapo unaweza pata chakula na matunda yoyote ambacho utakacho na imejaa na ndizi, matunda na kadhalika yanaoneka kuwa ni masafi na yameiva tena vizuri na tamu.

Simu hili linaonekana kua na pesa ya taslimu shillingi elfu tano na inaonekana kua mwenyeji ana pesa zaidi. Na ina manufaa tena zaidi kua na simu kubwa kama hili inaweza kukufanya kutuma pesa kwa urahisi zaidi.

Gari hili ni gari kubwa zaidi na inaonekana kuwa inabeba magari mapya na inapeleka magari yaende yauzwe. Inatoa magari kwanzia eneo moja hadi eneo lingine, ili yaende kuuzwa wanunuzi.

Magari haya yamepangwa kwenye laini zaidi na inakaa magari ya kampuni moja, magari haya yanakaa ni magari mapya zaidi na yanauzwa kwa takriban, Lori mbili ni magari mazuri zaidi

Viatu hivi ni viatu vya plastiki vinavaliwa kwenye mguu na, na hizi ma ni viatu vingi sana ambapo yanauzwa kwenye kibanda na unaweza kupata kwenye kibanda chochote na kwa bei nafuu, huwa haipiti kwa "amaunti" ya takriban mia tatu.

Mwanamke huyu anaonekana kuwa ni mwanamke mkuu tena zaidi, pale ambapo anafanya kazi kwenye health insurance , pale ambapo anafinya kompyuta kukuregister na kukupa mawaidha pale ambapo unaweza kuponywa na madaktari na kukueleza iwapo pale ambapo unaweza kwenda.

Mizigo haya, yanaonekana kuwa ni mizigo mapya na hajafunguliwa ili yaende kuuzwa kwenye wananchi, na mizigo haya yanaweza kupea muuzaji pesa zaidi kwa sababu mizigo mapya na inavutia zaidi.

Duka hili ni duka la maziwa pale ambapo unaweza kupata vitu ambavyo vilitengenezwa na maziwa kama vile yorghurt na vinginezo na ni ya manufaa tena zaidi pale ambapo mwenyewe anaweza kuuza na kupata pesa kulingana na vitu ameuza.

Tunda hili linaonekana kua ni tunda kubwa zaidi ,na inaonekana kua ni tunda ambayo limeiva na linaonekana kua ni tamu tena zaidi kwa sababu ya (colour )yake rangi yake inakaa mzuri zaidi. Tunda hili ni tikitiki maji ,pale ambapo ni tamu zaidi.

Kwenye simu hili unaweza kuliiona simu hili ni simu kubwa na ya teknolojia ya juu kwa sababu ni simu la kuguza guza juu. Pale ambapo ukiona kwa utaratibu unaweza hata kuona kuwa mtu huyu ameenda anafinya ako kwa app ya M-Pesa anataka kutuma pesa kwenda kwa mtu fulani ili wabadilishe na kitu alichonunua.

Magari haya yanauzwa mahali ambapo yanafaa, ni magari matofauti tofauti kila aina ya gari utapata hapa. Hapa niambapo pana magari yanauzwa na pia unaeza pata gari kwa bei nafuu na zuri. Ukiangali kwa ukaribu unaona watu wamesimama juu ya gorofa fulani hapo wakiwa wameangalia picha hii.

Pesa haya yanaonekana kuwa ni pesa kali pale ambapo hayawezi kutumika kwa sasa, na inaonekana watu wanapeana pesa ili ku, kuweka kwenye akaunti ya mtu aliye, asiyetaka kubebana na pesa mkononi mwake.

Malenge haya yanaoneka kuwa malenge ya malenge haya ni mzuri sana, pale ambapo ukiangalia kwa utaratibu utaweza kuona malenge hayo yameiva na yanakaa matamu zaidi.

Familia hii lina wana wawili na mama na baba pale ambapo wameketi kula chamcha chao na wnaonekana kuwa na furaha tele kwa sababu wanamshukuru muumba wao kwa kuwaamsha asubuhi na kuwapa asubuhi njema kama hii.

Kifungo hiki kimeegezwa kwenye mlango wa gari, pale ambapo pata mwenyeji amesahau kwenye mlango huu, ama amewaegevo ili kupiga picha. Kifungo hiki ni kifungo cha gari lenye mkato zaidi. Gari lenyewe limetokea tu juzi juzi. Gari mpya sana.

Kwenye kibanda hili unaweza kupata matunda ya kila aina pale ambapo unaona matunda hayo yanakaa matunda matamu yanavutia pale unaona kuna nyanya, kuna pilipili hoho, kuna mengine matunda, kuna zingine kadhaa yanaonekana kuwa matunda safi sana na nina matumaini kuwa ni matamu.

Simu hii ni simu ya teknolojia ya juu pale ambapo unaweza kumpigia mtu simu, mtu wa mbali kwa video na unaweza kuongea na mtu wa mbali kwa kuandika meseji na kutumana meseji na ina ina memory tena ya juu pale ambapo inashikilia vitu vingi.

Kampuni hii ni kampuni ya Jubilee Insurance pale ambapo wamekuja na kampuni ya dawa, ya Comfortable Bond Medicine Insurance pale ambapo unapata daktari anaweza kuangalia mwili wako unaendelea aje na madhara ambapo unayo. Unaweza pata namba pia upige

Watu hawa wamo katika harakati zao za kuuza vitu vyao au wengine wao wako kwenye harakati za kununua. Tembea pale kijijini na yanaonekana kuwa hapa ni sokoni pale ambapo mahitaji yote ya nyumba yanapatikana kama vile kapeti, vyombo na vinginevyo.